Inaonyesha duka la nguo hasa nguo za kitamaduni za a Asia kusini huenda za kihindi. Hili linaonekana kuwa duka la mavazi ya harusi au sherehe za kitamaduni mahali ambapo watu huchagua nguo rasmi za kifahari kwa hafla ya maalum.

Inaonyesha madoli ya maonyesho ya nguo ndani ya duka la mavazi. Madoli hayo matatu yamevalishwa mavazi rasmi ya kisasa ya wanaume. Nyuma ya madoli, kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye racks na nembo ya duka inaonekana ikiwa na maandishi En Us . Mandhari ya duka ni safi.

Inaonyesha gari aina ya Toyota land cruiser lililosimama kando ya barabara ya lami. Gari hili lina rangi ya mchanganyiko wa kijivu na nyeusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya mashambani yenye nyasi nyingi.

Inaonyesha gari jeupe aina ya volkswagen T1, ya kisasa iliyopakwa vizuri na mwonekano wa kuvutia. Gari linamwonekano mpya na bado halijafungwa nambari za usajili. Mazingira yanaonekana ni safi na ya mjini wa kisasa. Hali ya anga ni mawingu kiasi lakini yenye mwanga wa kutosha ikionyesha uzuri wa hewa.

Inaonyesha gari jeupe aina ya suzuki ikiwa imeegeshwa au kusimamishwa barabarani juu ya lami . Gari iliona nambari ya usajili KDH 990J. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri jumla.

Inaonekana soko la ndani lenye wauzaji na wanunuzi, wa matunda na mbogamboga, meza na vibanda, vya kuuza vimejaa bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu, ndizi, karoti, na bidhaa zinginezo, watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa wakitaka kununua.

Inaonyesha bucha ambapo nyama mbalimbali zimepangwa ndani ya jokofu la kioo, la kuonyesha bidhaa, ndani ya jokofu hilo kuna vipande vya nyama mbichi pamoja na miguu, ya wanyama, hii ni picha ya kawaida inaweza patikana katika mabucha mengi ya mjini au jijini barani Afrika.

Inaonyesha duka ndogo au kibanda cha kuuza vitu vya sanaa na vinyago vilivyotengenezwa kwa mikono, hasa kwa kutumia mbao. Ndani ya duka kuna sanamu za wanyama mbalimbali kama twiga, tembo, pundamilia na wengine. Hii ni sehemu maarufu ya watalii, ambapo wageni au wenyeji hununua zawadi.

Inaonyesha majengo ya ghorofa yaliyo katika hatua ya ujenzi, majengo haya yanaonekana kuwa na zaidi ghorofa sita kila moja na baado hayajapakwa rangi wala kumaliziwa nje. Madirisha yamefungwa kwa vyuma vya usalama na maeneo ya mlango baado hayajakamilika. Mbele ya majengo kuna rundo la mawe na kokoto, ishara ya kuwa shughuli ya ujenzi baado inaendelea.